Washabiki wamekuja kwa wingi kushabikia timu yao. Wengine wamevaa nguo ya kijeshi. Wengine wamevaa tishati imeandikwa KDF, ni kama wanashangilia timu lao pendwa.

Watu wamepanga foleni ili waweze kupata huduma. Mama mmoja amekaa kwenye kiti tayari kuhudumiwa. Amemshika mtoto wake mchanga. Wenye kuhudumia wameangalia tarakilishi wakiwa wanazungumza na wenzao kuhusu kazi.

Jaji wanaweza kuapishwa. Jaji mmoja ni muislamu anayeinua korani akijiapisha, wengine wanainua bibilia wakiapishwa. Wote wamevaa sare za majaji ama wakili. Wengine wanaonekana ni wanawake wengine ni wanaume wamesimama ili wawe wenye kurekodiwa.

Mtu mmoja anaonekana ameketi chini anamuongelesha mhudumu hapa ni sehemu ya huduma ya serekari .Mhudumu anaangalia tarakilishi huku akimuuliza maswali, ametabasamu mwanamke huyu ni kama anataka usaidizi.

Wahudumu wameketi wakiwahudumia watu waliokuja kupata au shida zao zitatuliwe, wahudumu wa bima ya NHIF na wengine wa bima ya magari wameanza kuja. Wahudumu hao wanakaa kwenye kiti na meza wenye kuhudumiwa wanapanga laini.

Mhudumu wa sehemu ya huduma anaweza kumhudumia mwananchi aliyekuja kutaka shida zake zitatuliwe. Hapo pia inaonekana unaweza lipa na Mpesa inasema hufai kutoa pesa bila kuwa na kitambulisho chako, hii ni pahali ya ishirini na mbili ya kuhudumiwa.

Watu wamepanga foleni wahudumiwe katika sehemu hii ya huduma, inaonekana wako tayari wengine wamebeba watoto wao, wengine wako kivyao. Kama unataka huduma ya kulipa ushuru ama huduma ya bima ya afya ya SHA unakuja hapa. Wenye kuwahudumia wako na matarakilishi wanawasubiri ili watatue shida zao.

Washabiki wa timu ya Gor Mahia wanaonekana wakitembea wanne. Wanapiga ngumzo, wote ni wasichana. Inaonekana wanafurahia, ni kama wametoka kuangalia timu yao yakicheza na yameshinda. Nyuma yao kuna magari na mwanaume mwingine anapita.

Washabiki wa timu ya bandari wanaweza kuja uwanjani kushabikia timu yao, wengine wamevaa sare ya timu hiyo na wameinua bendera ya timu hiyo. Wamefurahi sana wengine wanainua mkono yao wakiwa wametabasamu wengine wanakaa nyuma kwenye kiti wakiangalia mpira ukiendelea.

Hapa ni sehemu ya huduma. Wananchi wanakuja kuhudumiwa. Mhudumu amevaa glovu, huku anachukua kidole ya mama ili kupata kidole yake na kumtengenezea kitambulisho ama pasipoti. Amevaa kofia mama huyo.

Wanaofanya kazi katika stesheni ya Huduma nchini Kenya, wanaonekana wamekaa wakifanya, wakifanya kazi yao mbele ya tarakilishi. Wote wamevaa barakoa. Wanaongojea wateja wakuje ili waweze kuwapa huduma, waende nyumbani.

Kitabu inaonekana kuwa na picha ya mahakama. Inaonyesha ni kuwa ni kitabu ya kwelekeza watu vile ya kuwa kujipanga na vitu vinazo endelea katika mahakama ya watu rasilimali ya watu.

Wanawake wanashiriki katika mchezo ya voli ya nyavu. Mmoja anaweza kukimbia na mpira uku amemshika mwenzake. Washambiki wawili wanaonekana nyuma wamekaa. Moja amevaa mavazi ya nyekundu uku pia kuna mchezaji mwingine ako kando mrefu kidogo amevaa mavazi ya nyeupe.

Askari chifu amekuja kuhudumiwa katika sehemu ya huduma, wenye kumhudumu wamevaa sare moja anaangalia tarakilishi mama mwingine pia amekaa pia anaongoja kuhudumiwa na makaratasi anaweza kutengenezwa hapo.

Majaji wanaeza kumsalimia rais William Samoe Ruto. Wanaonekana wametabasamu sana, nyuma yake mawaziri wanafuata rais huyo jaji mkuu Martha Koome pia anaonekana hapa na spika wa bunge la kitaifa anaonekana pia hapa.

Wahudumu wamekaa kwenye meza na tarakilishi mbele yao, wanaweza kuwaonyesha watu vile ya kupanga laini. Ukiwa na shida ya kiserekali kama unataka kujua vile bima ya afya inafanya ama shida ya passpoti unakuja kwenye huduma wanakusaidia kuhudumiwa.

Watu wamepanga foleni ili wahudumiwe katika sehemu ya kuhudumia watu. Polisi mmoja anazunguka akiangalia kila mtu amejipanga vizuri. Watu wanaowahudumia wako ndani, na kuna sehemu mbelimbali ya kuhudumia. Ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya nne.

Mrukaji inaonekana anashabiki katika mchezo. Ameweza kuruka na kuanguka mchangani. Hakuna wanao shabikia hii mchezo kwa maana pahali wanapofai kukaa kumekuwa wazi. Hii mchezo huchezwa duniani kote.

Shabiki wamekuja uwanja wa mchezo ili kushuhudiwa mchezo wanayopenda na kuangalia. Wengine wameinua mkono, wengine wanapiga ngumzo, wengine wamevaa sare ya ki Kenya.

Watu wanapiga foreni wakiwa wanataka kuhudumiwa katika sehemu ya huduma. Kuna bodi inayokuwa imebandikwa makaratasi, wenye kufanya kazi wamevaa sare moja, huku wakiwa ndani na tarakirishi iko mbele yao.

Aliyekuwa naibu wa rais Rigathe Gachagua alikuja kuangalia kazi inavyoendelea katika sehemu ya huduma. Mwenye kuhudumu watu anaonyesha tarakirishi kumweleza naibu wa rais vile kazi inavyoendelea pia mkuu wa kaunti ya Nyeri anaonekana nyuma akisikiliza.

Aliyekuwa waziri katika serikali inaonekana alikuja kuangalia kazi inavyoendelea katika sehemu ya huduma. Mwanamke anaonekana akimpasha waziri huyo, kwa kazi anayofanya huyo mwanamke, mwanamke mwingine anaonenekana akiangalia tarakilishi huku amevaa vazi la nyekundu. Waziri huyo ameshikilia mikono yake akimsikiliza mwanamke huyo kwa makini.

Mashabiki wamekuja uwanjani kushabikia timu yao inaonekana wengine wanapuliza vuvuzela ilhali wengine wameinua mikono yao juu. Wengine wameketi wakiwa wanatabasamu timu yao ni kama inacheza leo wamekaa kwa makini wakiongoja timu yao ifunge goli.

Timu mbili zinashirika mchezo wa soka timu ya manjano na timu ya samawati. Nyuma yao kuna washabiki walio kuja kuishuhudia mchezo huu ukiendelea. Wengine wameinua manguo wakiwa wamefurahia. Timu hii ya manjano imeshikilia boli likitaka kupeana kwa mwenzake.

Wamemaliza kupanga laini katika sehemu ya huduma wengine wamechoka na wamekaa chini wengine wamesimama ni kama wameraukia hapa waweze kuhudumiwa inaonekana mlango haijafunguliwa kwa vile wamekaa nje ya jengo hilo.

Paspoti mbili inaonekana hapa. Moja ni ya rangi ya samawati, ingine rangi ya, inakaa nyeusi. Moja ni ya nchi ya Kenya ingine ni ya nchi ya Afrika Mashariki. Zinatumika kusafiri, na kando yake kuna makalamu yamepangwa hapo.

Watu wanashiriki katika mchezo yao. Watu wanaotaka kushabikia wamekaa nyuma huku wanaangalia mpira unavyoendelea. Mpira hii ni ile ya mkono. Wanaoshiriki ni timu mbili: washabiki wamekaa kimya wakiangalia, wengine wamesimama wakiwa wameeka mikono kwenye mfuko na wengine wanachukua simu yao wakirekodi.

Washabiki wamekuja uwanjani kushabikia timu yao wanayoipenda wengine wao wameinua mkono wengine wakichukua rununu yao ili kurekodi mechi inavyo endelea. Wamefurahia sana wengine wamevaa sare ya timu yao.

Washabiki wanafurahia sana kushabikia timu yao, wameinua mkono na wamevaa sare moja ya timu yao wengine wameshika vuvuzela wakiwa wamevaa kofia. Wengine wamechukua rununu zao tayari kurekodi ,wengine wanapiga ngumzo wakiishara mkono yao kusalimiana aliyekuwa mbele ya kamera.

Wachezaji wako kwenye uwanja wa mchezo wanafurahia wakifanya mazoezi. Wanajipanga kwenye laini, huku wanakimbia polepole wakiinua mguu. Goli iko nyuma yao. Hapa hakuna mashabiki kwa vile ni mazoezi wanafanya.

Watu wanaonekana wamekuja uwanjani kushabikia timu yao. Wamefurahia sana timu yao kushinda. Wengine wamevaa kofia, wengine wanainua mkono, wengine wanapiga gumzo hapo. Inaonekana ni washabiki wa timu ya Gor Mahia kwa vile rangi ya nguo yao ni moja na yameandikwa Gor Mahia.

Jaji mkuu Martha Koome anawahutubia watu. Mikrofoni iko mbele yake na yeye anawaangalia akizungumza. Huyu ni jaji mkuu katika Mahakama Kuu ya Kenya. Ni jaji aliye wa kipekee kwa ajili ni mwanamke wa kwanza kupata nafasi hiyo.

Jaji mkuu wa kenya Martha Karua amekaa huku akipiga makofi, kando yake kuna meza iliyo na maji wanasheria wengine pia kando yake wanaskiliza kwa umakini ni kama wamekuja kama wageni wa heshima wa sehemu.

Wachezaji wa boli ya nyavu wanashiriki katika mchezo wao. mmoja ameshikiria boli, akitaka kumpita mwenzake. Mashabiki wamekaa huko juu kwa utaratibu wakiangalia mchezo huo unavyoendelea. timu moja ya KPA inashirika na timu ingine ya Umoja.

Jaji watatu wanaonekana hapa wawili wao ni wanawake mmoja ni mwananaume, mwanaume mmoja na mwanamke wametoa barakoa yao. Jaji mkuu Martha Koome anaonekana hapa ni kama wako nje ya mahaka kuu ya Kenya hao ndio huskiliza kesi huko.

Rais wa Kenya William Samoe Ruto Kipchirchir na jaji mkuu wa Kenya Martha Koome wanaonekana wakitembea. Rais wa Kenya anaweza kumwonyesha Martha Koome saa yake aliyovaa kwenye mkono. Martha Koome inaonekana ametabasamu huku amevaa kioo na sare ya kijaji.

Watu waliovaa suti wamekuja kuangalia vile huduma inapatikana katika stesheni hii. Moja wao inaonekana akiwaelezea vile kazi inafai kuendelea. Wateja ni kama wamekaa chini wakiongoja laini waweze kuhudumiwa.

Mashabiki ya timu inaonekana wanafurahia kushabikia timu yao, wamevaa manguo ya manjano iliyoandikwa Tusker, wengine wamevaa kofia, inaonekana wako taratibu kuangalia mpira unavyoendelea hakuna aliyefunga bao sahii kwa vile hakuna anayeshangilia na kurukaruka.

Watu wawili wamekaa chini wakitia saini kwenye kitabu. Mhudumu mmoja wa sehemu ya huduma anaweza kuelekeza mtu penye ya kutia sahihi yake. Mikrofoni pia inaonekana iko kwenye meza. Watu hao ni kama wanahudumiwa.

Kituo cha huduma kinaonekana hapa. Mhudumu anaweza kukaa ndani huku anaangalia tarakirishi akimuuliza mswali mteja. Mteja huyu inaonekana amekaa pia kwenye kiti huku amevaa kofia. Hii sehemu ni sehemu watu wanakuja kuuliza maswali na wanaweza kuhudumiwa. Kuna wengine wamekaa nyuma wakipanga foreni ili wao pia waweze kupata suluhu ya shida yao.

Wachezaji wamefurahia sana wamefunga goli, mashabiki wanaonekana wamekaa kwenye kiti huko nyuma. Wachezaji hao wamevaa nguo ya manjano na samawati, wengine wakisalimiana na kukumbatiana. Mwingine anapiga makofi, wako katika uwanja wa mchezo.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto Kipchirchir na bibi yake Rachael anaweza kusimama kando yake. Rais ameinua Bibilia akiapishwa. Watu wamesimama nyuma yake wakiwa wanafurahia. Mwingine amevaa barakoa. Anaapishwa ili awe mkuu wa jeshi na Rais wa Kenya.

Mwanadada polisi amekuja kupata huduma katika sehemu hii ya huduma, mwenye kumhudumu ametabasamu akimuuliza maswali huku kuna tarakilishi mbele yake na kitabu kando yake na anamshughulikia na kando yake kuna wenye wanafanya hapo kazi pia.

Wachezaji wamefurahia wamefunga goli. wanatoka nje ya uwanja kusherehekea. Wenye kushambikia pia wamefurahia wako huko nyuma wanapiga kelele. Hapa inaonekana ni uwanja wa soka. Wanafurahia wameweza kufunga goli hiyo timu ingine inaonekana wamenyamaza kwa huzuni.

Timu mbili yanashiriki katika soka. Wako uwanjani. Wote wawili wanang`ang`ana kuchukua mpira. Washabiki naye wako kidogo wanasimama huku wengine wamekaa wanashabikia timu yao. Mpira utachukuliwa na ule mwenye kucheza ako na manjano.

Wachezaji wa mpira wamemaliza na wakashinda wakapewa zawadi wanaweza kuinua wakifurahia wote wamevaa nguo moja yenye imeandikwa Kenya Airways, hiyo ni kampuni ya ndege ya kenya. Ni ya watu wenye kuwa na nguvu na misuli wameinua mikono yao.

Waraka ya kuzaliwa inaoneshwa hapa lakini jina yamevutwa na siku ya kuzaliwa kwake, inaonesha tu ni mwanamke alizaliwa katika hosiptali ya Embu ,saini pia haijavutwa, inaonekana ilisainiwa. Hii waraka lazima ukuwe nayo ili kuupata huduma zingine za serikali ama ukitaka kufanya kazi sehemu ya nchi.

Mwanamke mmoja ameweza kukaa kwenye kiti tayari kuwahudumia watu waliokuja. Wengine wamepanga foleni kuhudumiwa. Hii imeandikwa ni meza ya watu kupata habari ama watu kujulishwa waliotaka kujua. Kuna watu pia wanaweza kuangaliwa.

Rais William Ruto, Jaji Mkuu Martha Koome na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamesimama pamoja na kushikilia kijitabu na kuonesha mbele. Wanatabasamu wote ni kama walikuwa wamekuja kongamano ya Koti.

Watu wamekuja na wakapanga foleni ili kuhudumiwa, watu hawa ni kama wanashika karatasi ya kuhudumiwa lakini haionyeshi mtu anaowahudumia kama anakaa hapo. Wengine wamevaa kanzu na kofia wengine ni wanawake wengine wamevaa jaketi ya rangi ya samawati na pia kuna televisheni hapo.

Jaji mkuu wa kenya Martha Koome anainua bibilia juu, maikrofoni mbele yake. Inaonekana anaanpishwa ili aanze kazi yake ya kuhudumu kama jaji mkuu na anaye simamia mahakama kuu ya Kenya.

Wachezaji wameshinda kucheza kwa maana wamepewa kikombe. Wameinua kikombe kwa furaha sana, moja ameshikilia boli, wengine wanainua mkono wakiwa ni wenye kutabasamu. Inaonekana walikuwa nambari moja kwa michezo yao. Wote wamevaa medali kwenye shingo lao.

Mashabiki wamekuja uwanjani kushambikia timu yao. Wengine wamevaa nguo imeandikwa nchi Kenya. wengine wamevaa kofia na wengine wamevaa bendera ya Kenya. Inaonekana wanashambikia wakiwa wamefurahia. Wengine wanasimama wakipiga makofi, wengine wameketi wakitabasamu.

Rais wa Kenya William Samoei Ruto anajaza sahihi katika kitabu. Jaji mmoja ni kama anamwelekeza. Bibi ya rais anakaa kando ya bwana yake. Majaji wamejipanga huko nyuma. Pia kuna watu wengine wamekaa kwenye vitu ni kama wanashuhudia, rais.

Watu wawili wamekaa wakihudumiwa kwenye stasheni ya huduma wenye kuwahudumu wamevaa sare ya kikaza huku anaangalia tarakilishi, anabonyeza vitu ili kuweza kuwasaidia hao wenye kukaa. Nyuma ya mhudumu kuna watu wengine pia wanaangalia tarakilishi hiyo wakiwa wamevaa sare ya kikaza.

Watu wamekuja kuhudumiwa katika sehemu hii ya huduma. Watu wenye kutaka kuchukua passpoti yao iliyomaliziwa wanakuja kuichukua lazima utie saini katika kitabu cha hapo kuonyesha kuwa umeweza kupokea passpoti yako. Wamama na wanaume wote wanaonekana wamepiga laini wakiwa tayari kupokea passpoti yao.

Wanadada wa timu moja wamejikusanya ili kwelezana kitu mashabiki wao inaonekana wamekaa nyuma wakitazama mchezo unavyoendelea kocha wao anawaelekeza vile ya kucheza, amevaa kofia nyekundu au wanaocheza wamevaa nguo ya samawati.

Watu wanasherehekea timu yao imeweza kushinda, wanainua mikono kwa furaha huku wamebeba bendera ya Kenya. Ni watu wanaoshiriki katika michezo, nyuma yao kuna bodi kuu inaonesha mtu mmoja akicheza.

Mpya pasipoti yanaonekana yamewekwa kwenye meza, yamefungwa ikiwa mingi mingi. Inaonekana watu wanafaa kuja kuchukua pasipoti yao kwa vile ya, imaliziwa yamewekwa hapo tayari watu wawe kuja kuichukua kwa vile ishamalizwa. Mapasipoti inaonekana ni ya rangi ya samawati.

Kuja kwenye ofisi ya huduma ili aweze kuhudumiwa vizuri anayehudumu ako ndani anaangalia tarakilishi huduma inayopeanwa hiyo upeanwa hapa ni huduma ya paspoti ukitaka kuanza kupata paspoti unakuja hapa unajaza karatasi.

Mashabiki wameketi nyuma wanaangalia mpira ukiendelea, wachezaji wa timu mbili, mmoja amevaa nguo ya nyekundu, wengine wamevaa nguo ya manjano. Mmoja anapiga boli kwa kichwa yake, amevaa nguo imeandikwa KDF na ni nambari kumi na sita.

Aliyekuwa waziri mkuu Raila Amollo Odinga, amekuja sehemu anachukuliwa taarifa ya vidole zake. Mtu amesimama kando yake na mwenye kumhudumu ameketi kwenye kiti huku anaangalia kando. Tarakilishi iko mbele yake ni kama anamhudumia Raila.

Risiti inaonyesha kuwa Evans Kipchirchir ameweza kulipa pesa aliodaiwa na watu wa serekalini, risiti hii anaeza kuonyesha ili aweze kuhudumiwa ni kama Evans alikuwa anataka passpoti na tayari ashalipa na akona risiti.

Watu wamepanga laini ili waweze kuhudumiwa katika hema. Mwenye kuhudumu ana tarakilishi mbele yake. Anawahudumia watu ni pahali ya ujasusi. Watu ni kama wanataka kupewa barua. Laini ni refu sana. Watu wameipanga hadi mbali.

Mtu mmoja inaonekana anataka kupewa kazi ya jaji katika mahakama ya juu nchini Kenya. Inaonekana anatabasamu kwa vile anaulizwa maswali anayojua, anaitwa Hellin Raphael Namisi inaonekana anataka nafasi hiyo na anajua anachofanya.

Watu wamekaa chini wakiwahudumia wananchi waliokuja kupata kesi zao ama shida zao zitatuliwe. Shida ya kuwa na kitambulisho, na shida ya kupata pesa za serikali ili uweze kusoma na deni, wote wamekuja kuwahudumia wananchi.

Kijana mmoja amefurahia ametoka ofisini. Ameshika barua kwenye mkono yake mmoja na paspoti kwenye mkono ingine. Amesimama akionesha. Inaonekana kuna gari pia huko nyuma. Ni kama mvulana huyu ameshapata alichotaka, ako tayari kusafiri nje ya nchi.

Aliyekuwa waziri amekuja kuangalia kazi linavyoendelea katika stesheni ya huduma, wenye kufanya kazi wamesimama wakimpokea na kumwelezea kazi wanazofanya. Tarakilishi inaonekana iko mbele ya wenye kufanya kazi, waziri huyo anamwangalia kwa umakini anayemwelezea. Wananchi wamepanga foleni nyuma wakiongoja wahudumiwe.

Watu wamekuja uwanjani kushabikia timu yao ya Kenya. Wanaonekana wamefurahia sana, wengine wakiinua mikono yao, wengine wakiwa wamebeba bendera ya Kenya, wengine wanachukua simu yao warekodi machi inavyoendelea. Wamefurahia sana.

Sehemu ya huduma ni sehemu watu wanakuja kuhudumiwa kama wako na tatizo na serikali. Wengine wanakuja kuhudumiwa na bima ya afya. Wengine na vitu walizopoteza wanataka kupata kitu kutoka polisi. Wanakuja wanahudumia, lakini hapa hakuna laini. Wenye wanahudumiwa wamekaa na wanauliza maswali na wahudumu wakiwa nyuma ya tarakilishi.

Watu wengi wanaweza kupanga laini ili kuhudumiwa katika sehemu hii. Wenye kuhudumu wameweza kuvaa barakoa na wamekaa chini. Ofisa mmoja inaonekana anachukua kiti moja, mama mmoja inaonekana ameshahudumiwa, anaondoka akielekea.

Wanadada wanne wanaweza kusimama mmoja ameshikilia boli mbili, ni wa timu la Kenya kwa vile wamevaa sare ya timu la timu la Kenya mmoja ni nambari kumi na tatu, mwingine ni nambari kumi na tano, wanaweza kutabasamu ni kama wanataka kuonyesha timu yao.

Watu wanakuja kusajiliwa wengine wanachukuliwa alama za mkono na wenye kuwasajili. Hapa ni kama ni sehemu ya huduma na kijana mmoja amekuja hapa mwenye anamsajili amevaa miwani na nguo nyeupe.

Wachezaji wamepewa kikombe. Ni kama wamekuwa nambari moja katika mchezo huo. Wamefurahia sana, wengine wanainua mkono, wengine wamepanua mdomo, wanakuwa ni wenye kuzawadiwa kwa bidii waliotia katika mchezo huo.

Mtu mmoja amekuja kuhudumia katika sehemu ya huduma nchini Kenya. Mwenye kuhudumu amevaa barakoa, huku ameshika kidole cha mhudumiwa apate taarifa ya kidole yake. Mwingine amechukuwa rununu yake anawarekodi hao wawili. Wengine wamesimama nyuma wakingoja saa yao ifike.

Washiriki wa soka wanaonekana wakishiriki katika mchezo huo huku wanao shabiki wakiwa nyuma wakiangalia mchezo huo unaovyo endelea. Mmoja aliyevaa nguo imeandikwa KDF inaoneka anapiga boli na kichwa wengine wanajaribu kumchukulia boli hiyo.

Wanadada wawili wanashiriki kwenye timu yao ya mpira wa nyavu. Mmoja anajaribu kumchukulia voli mwingine, huku wanashabiki wanaangalia nyuma, wamevaa barakoa wengine.

Watu wamekutana pahali wameweka karatasi kwenye meza. Wengine wanajaza karatasi ya kupata kitambulkisho ama ni karatasi ya kuhudumiwa. Watatu wamekaa chini huku na kalamu mkonnoni wengine wamesimama na kukaua karatasi waliyopewa.

Ikiwa timu wamekuja uwanjani wakiwa wamefurahia sana, wanawake wawili wanaonekana na mwanaume mmoja. Wote wamevaa nguo ya timu yao. Tena mwingine amechora kwa uso yake bendera ya timu ya Kenya huku amevaa kioo. Nyuma yake pia kuna mmoja amevaa nguo ya majano akiwa amevaa kofia.

Watu wanakuja kuhudumiwa katika stesheni ya huduma, wahudumu wamevaa sare moja huku mmoja amekaa akiangalia tarakilishi yake, wanaelezana kitu huku wametabasamu ni kama wamefurahia, wananchi wako kwenye laini wanaongoja.

Wachezaji wako kwenye uwanja wa mchezo wanacheza voli. Mmoja ni kama anaongoja kupewa voli. Wenye kushiriki wako uwanjani, wenye kushabiki wako huko wamekaa, lakini hawayuko wengi sana. Wamekaa chini wakiangalia mchezo ukiendelea kwa utaratibu.

Mwanamke anaweza kusimama mbele ya kamera ili aweze kuchukuliwa pikcha. Wahudumu wa hapo wamekaa chini mbele ya tarakilishi wakitengeneza taswira yake. Mmoja ameketi, mwingine amesimama akikuwa anamwelezea na vile ya kufanya kazi.

Naibu wa raisi na aliyekua waziri wa usalama professor Kindiki inaonekana amekuja kuangalia jinsi kazi inavyo endelea katika stesheni ya huduma mama mmoja aliyeshika mtoto wake anampa karatasi na kumwonyesha naibu wa raisi aniingalia na akisoma ni kama mama huyu ni mwananchi aliyekuja kuhudumiwa waziri anamuuliza maswali vile amehudumia.

Wahudumu wa stesheni ya huduma wanahudumia wananchi waliokuja kutaka kupata suluhu ya shida yao. Wamevaa wote sare moja na wamevaa barakoa ili wasiambukizane ugonjwa wakiwa sehemu hiyo. Mmoja mwenye anataka kuhudumiwa amesimama huku mhudumu akiangalia tarakilishi.

Watu wanapanga foleni ili wawe ni wenye kuhudumiwa kwenye sehemu hii ya huduma, wengine wamesimama wakiwa ni kwenye kuhudumiwa kuna pahali maalum unaenda ukiitwa. Kuna sehemu ya kwanza, ya pili ,ya tatu na ya nne. Ukitaka kuhidumiwa kwanza unaitwa mwingine kijana mmoja anaonekana amevaa kanzu amesimama.

Hapa ni uwanja wa mpira, timu mbili zinacheza huku washabiki wao wakiangalia vizuri na wenye kufurahia timu yao, ni timu ya Gor Mahia na AFC Leopards. Gor Mahia imefunga bao moja na hiyo timu ingine imefunga bao moja, ni dakika ya arubaini na mbili sekunde hamsini na mbili.

Wachezaji wameweza kupanga duara wakielezana kitu. Kochi wao haonekani hapa na pia mashabiki hawaonekani. Ni kama wanafanya mazoezi ya mchezo kubwa unaokuja. Wanaeza kuomba kwa vile wanaonekana wanainamisha kichwa yao.

Wachezaji wanacheza mchezo wa boli ya mkono mmoja amemshikilia mwingine wamevaa nguo ya nyeupe mwingine akavaa nguo ya samawati, wenye kushabikia wamekaa chini huku nyuma wakiangalia mchezo unavyoendelea. Wanaonekana wamekaa kuangalia bila hata kusherehekea.

Washabiki wamekuja uwanjani kuishabikia timu yao, shabiki mmoja amevaa bendera ya Kenya na huku anapiga makofi amefurahia sana .Wengine wamesimama wakipiga makofi ilhali wamevaa kofia wanshangilia timu yao y a nchi ya Kenya.

Sehemu ya Huduma, inapatikana hapa. Picha ya rais imewekwa kwenye ukuta. Wahuduma, wamevaa sare ya kazi yao. Hakuna mtu anaonekana amepanga laini, bado watu hawaja hapa.

Watu wako kwenye uwanja wa mchezo wanacheja, mwanamke mmoja ameshika boli. Inaonekana ni mchezo wa nyavu yaani boli ya nyavu. Mwanamke mmoja mwenye rangi nyekundu anataka kumchukulia mwenzake hiyo boli wenye kushangilia wamekaa

Rais wa Kenya William Samoei Ruto anasalimia wakina mama, ni kama anataka kuhudumia watu. Amesimama huku akitabasamu akiwaangalia wananchi, wenye wanamlinda wako ndani pia wanamchunga asiwe ni mwenye kuumizwa, wakina mama wamefurahia kuona rais wao wa nchi ya Kenya.

Bodaboda moja imeweza kuegeshwa na zingine ziko na watu wanaziendesha, hapa ni sehemu ya jiji ya Nairobi pahali ya kuweka mabarau, alamaarufu kama Posta. Bodaboda hii ni ya kampuni hiyo inapeleka barua sehemu fulani.

Mwanaume mmoja amekuja kupata usaidizi sehemu ya huduma mwenye kumhudumu amekaa kwenye kiti akitumia tarakilishi akimuuliza maswali, mwenye kuhudumiwa amevaa kofia na anaonekana akimweleza muhudumu huyo shida yake.

Rais wa Kenya na jaji mkuu wamesimama wakiwaangalia watu, wamemaliza kuapishana. Rais Ruto ameapishwa ilhali naibu wake ameshaapishwa tayari. Jaji mwingine pia inaonekana akishika mikrofoni akiongea.

Jaji mkuu wa Kenya Martha Koome anahutubia watu, mikrofoni mbele yake anaeza kuongea huku amevaa miwani ni kama ni kongamano ya makoti. Anaweza kutoa hotuba kwa vile yeye ndiye mkuu wa korti yote nchini.

Watu wanawahudumia waliokuja kuhudumiwa. Wamevaa barakoa wenye kuhudumiana na wamevaa sare rasmi ya kuonyesha hao wanafanya kazi yao. Kijana mmoja amevaa barakoa anaonekana amekuja kutafta suluhisho ya shida yake sehemu hii.

Aliyekuwa Rais wa Kenya Uhuru Muigai Kenyatta na aliyekuwa jaji mkuu, Justice Maraga. Wanasimama na kupiga gumzo, moja anamuangalia mwingine ni kama wako nje ya mahakama kuu. Jaji huyo amevaa sare yake ya kikazi.

Watu wamekuja uwanjani kusherehekea timu yao na kuishabikia timu ya Alaziziya ya mchezo wa kandanda. Watu wengne wanaweza kuinua bendera la timu hiyo wakiwa ni wenye kufurahia. Pia kuna watu wanaweza kuchunga watu ili wasiwe wenye kuharibu uwanja huo. Wengine pia wanarekodi kutumia rununu zao washabiki hao.

Ni sini ya sehemu ya huduma nchini Kenya. Wahudumu wameweza wote kuvaa barakoa na kuvaa sare moja. Tarakirishi iko mbele yao, tayari kuwahudumia wakenya waliokuja kupata majibu ya shida yao wanayoyapitia.

Aliyekuwa rais wa Kenya, Uhuru Muigai Kenyatta, anasalimiana na mmama mmoja, huku amevaa mavazi rasmi ya chama cha kisiasa cha Jubilee. Wote wawili wametabasamu sana. Rais huyu alimaliza kipindi chake cha kuwa rais.

Mtu mmoja anaonekana ameruka akaanguka kwenye mchanga hii ni mchezo ambayo huchezwa. Mahabiki hawako wachache pekee yake wanaonekana nyuma. Mchezo huu hushirikiwa na watu dunia mzima, wanapenda mchezo huu.

Watu wamekuja kuhudumiwa katika sehemu ya huduma. Polisi amebeba bunduki na akiwapanga watu wote wamepanga laini vizuri. Wenye kuhudumu wako ndani wanawahudumia watu ile mashida yote wako nayo na anawapa masuluhisho ili waende nyumbani wakiwa wameridhika.

Watu wamepiga foleni ili kupata huduma wanayotaka. Mama mmoja ameshika mtoto wake mchanga na karatasi ya huduma. Mwenye anawahudumu amesimama mbele na sare ya kikazi.

Wanaoshabikia timu yao inaonekana wamesimama wakiangalia mpira wamevaa nguo la Kenya wamefurahia sana wakiinua mkono wengine, ni kama mchezo unaendelea sahii wengine wanachukua simu ya kurekodi.

Mhudumu anamhudumia aliyekuja kutafuta usaidizi kwenye ofisi ya huduma. Amevaa kofia na barakoa. Mhudumu anaangalia tarakilishi huku akimuuliza maswali mteja ili kujua shida yake na vile ya kumuelekeza, awe ni mwenye kwenda nyumbani akiwa ameridhika.

Wahuduma wa stesheni ya kusaidia watu wanaweza kumsikiliza mteja aliyekuja, kutangaza shida yake. Tarakilishi inaonekana ikitumika huku akiulizwa maswali. Wamevaa sare ya stesheni ya huduma.

Aliyekuwa Waziri Mkuu inaonekana anatia sahihi kitu. Mwenye anamhudumu ameweza kukaa kwenye kiti akiangalia tarakilishi huku nyuma yake kuna mtu anaweza kumuelekeza. Watu wengine wanashuhudia aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga akitia sahihi kitabu au matarakilishi.

Huduma watu wanapata wengine wamesimama, wengine wakiwa wamekaa wakiwapea huduma. Mwingine amechukua rununu yake akirekodi hapa. Wenye kuhudumiana wamevaa barakoa wote na sare moja. Wanaandika kitu, wengine wameeka maji kando yao. Kuna pahali watu wanafai kusimama ili kuhudumiwa.